Kompyuta mpakato imewekwa juu ya meza ya mbao, kwenye skirini ya kompyuta maneno E-LEARNING yameandikwa kwa uwazi. Nyuma ya kompyuta kuna mandhari ya kidijitali yenye ikoni mbalimbali ya elimu na teknolojia.

Watoto kadhaa wanajaribu vifaa vya uhalisi pepe, wakionekaa kufurahia uzoefu huo. Mtoto wa kike aliyembele anatabasamu kubwa usoni mwake huku akishika kishikizo chake cha VR akionyesha msisimko na shangwe.

Watu wanatumia vifaa vya kielekroniki kujifunza mtandaoni wakizungukwa na vipengele vya elimu. Mwanamume mmoja ameketi juu ya kompyuta kubwa akitumia kompyuta yake ndogo huku mwananmke mwengine amelala juu ya vitabu akitumia kompyuta ndogo. Mwanafunzi wa tatau ameketi chini akitumia kompyuta ndogo pia.

Mwanafunzi anatumia kompyuta yake ndogo kujifunza huku akitazama video ya masomo. Mezani kwake kuna vitu mbalimbali vinavyohitajika kwa masomo kama vile vitabu, kalamu na karatasi za kufanyia mazoezi.

Katika taswira hii mtu anafanya kazi kwenye kompyuta ndogo iliyowekwa juu ya meza mweupe mviringo. Mikono ya mtu inaonekana ikichapa kwenye kibodi ikionyesha umakini katika kazi. Upande wa kulia kuna michoro mbalimbali inayowakilisha dhana ya kujifunza kiteknolojia.

Mtu anafanya kazi kwenye kompyuta huku ishara za elimu mtandaoni zikielea juu ya mikono yake. Programu na zana mbalimbali za kujifunza mtandaoni zimeonyeshwa kupitia ikoni. Mikono ya mtu inaonekana ikitumia kibodi na kipanya.

Simu mahiri nyeupe, imelala juu ya meza ya mbao. Rafu kadhaa za vitabu zimetoka kwenye skrini ya simu. Mkusanyiko mkubwa wa vitabu unaonekana. Kando ya simu kuna penseli ya kijivu na kikombe cha kahawa.

Bango hili lenye rangi ya buluu linatangaza digital education platform kwa herufi kubwa nyeusi katikati. Chini ya kichwa hicho kuna maandishi madogo yanayotoa maelezo zaidi kuhusu jukwaa hilo.

Mwanaume amekaa kwenye dawati akifanya kazi, akiwa amevaa vipokea sauti vya masikioni. Anaangalia nyaraka zilizo mbele yake huku skrini mbili za kompyuta zikiwa zimefunguliwa. Kwenye skrini moja grafu za kifedha zinaonekana na kwenye nyingine mtu mwingine anaonekana kwenye simu ya video.

Msichana mdogo akiwa amekaa mbele ya komputa ya mkononi na inayotoa mwanga. Nywele zake defu nyeusi zimefugwa vizuri na yuko makini kutazama skrini , kwenye skrini ya komputa kuna picha ya mtu mwengine pengine akifanya mazugumzo ya video au darasa la mtandaoni.

Mikono wa mtu unashika kalamu ya kidijitali ukitumia kwenye kompyuta kibao. Neno Digital Learning Hub Ref limeandikwa kwa uwazi kwenye skirini ya kompyuta kibao. Mwanga mkali unatoka kwenye skrini.

Mwanamke anatabasamu na kupunga mkono kuelekea kamera iliyo mbele yake, amevalia kipazasauti, na anaonekana akiongea labda akifundisha labda kurekodi video. Kompyuta mpakato, imewekwa mbele yake mezani, ikiashiria mazingira ya kufanya kazi mtandaoni.

Mtoto anaonekana akitumia kompyuta ndogo kwa ajili ya kujifunza kwa njia ya mtandao. Kwenye skrini ya kompyuta kuna picha inayoonyesha vitabu na balbu ya mwanga ikiwakilisha elimu na mawazo pamoja na neno e-learning .

Vijana watatu wamekaa mezani, kila mmoja akiwa na kompyuta mpakato mbele yake, mwanamke mmoja anatumia kompyuta mpakato ilio na kibodi chenye rangi nyingi akionyesha uwezo wa ubunifu, mwingine ana angalia skrini kubwa ya kompyuta ilio na msimbo.

Mtoto mdogo anatumia kompyuta, akiwa ameketi mbele ya skrini. Uso wake umejikunja kwa umakini, akionyesha anajifunza kitu kipya. Kando yake kuna kompyuta nyingine zikionyesha ni chumba cha kompyuta au maabara.

Mwanaume mwenye kipara ameketi kwenye meza ya mbao. Amevalia suti nyeusi na tai ya bluu. Anatumia komputa ya meza na kidole chake kimeelekezwa kwenye skrini. Karibu naye kuna daftari na kitu kinachoonekana kama kibodi au kifaa cha kudhibiti.

Taswira hii inawakilisha dhana ya e-learning ambapo kundi la watu limekaa juu ya na kuzunguka kompyuta kubwa ya mkononi. Kwneye skrini ya kompyuta neno e-learning limeandikwa kwa herufi kubwa likisisitiza madaa kuu.

Kundi la watu wazima wakifanya kazi kwa bidii kwenye mradi. Mwanamume mmoja amevalia shati jeupe na anasimama wima akionyesha kitu kwa kidole chake. Mwanamke mmoja amevaa shati la rangi ya waridi na mwingine amevaa shati la bluu. Wote wakiwa wamejielekeza kwenye kompyuta ndogo.

Mtu anatumia kipanya na kibodi huku ubao wa kielektroniki unaonyesha neno e-learning ikionekana juu. Ishara mbalimbali zinazo husiana na kujifunza mtandaoni kama vile na kompyuta ndogo, nyumba na vitabu.

Simu ya mkononi inashikiliwa ikiwa na programu ya Google Classroom kwenye skrini yake. Nembo ya programu hiyo yenye ubao na watu watatu inaonekana wazi. Nyuma ya simu, skrini kubwa inaonyesha ukurasa wa Google Classroom pia.

Mkono wa mtu umewekwa kwenye kibodi cha komputa na daftari liko wazi mbele yake .Juu ya meza kuna viwakilishi vya kijidigitali vinavoelea angani, ishara ya E-learning ipo wazi katikati.

Mwenye nywele za kali na vipini vya dhahabu, amevaa vipokea sauti za beige na anashika kompyuta kibao. Anaonekana akishangaa au kupata wazo huku kidole chake cha shahada kikiwa kimeinuliwa juu na mdomo wake umefunguka kwa mshangao.

Binti mdogo mwenye nywele zenye mawimbi akiwa amevalia sweta ya kijivu yenye shingo ndefu. Anaangalia kwa makini skrini ya kompyuta. Anaonekana kuwa katika hali ya kujifunza au kufanya kazi huku akiwa ameshika kalamu mkononi na daftari likiwa mbele yake.

Michoro ina dhana ya elimu mtandaoni kwa njia rahisi. Katikati, kuna kompyuta ndogo iliyofunguliwa ikiwa na video ya masomo, inayoonekana kwenye skrini yake. Vitabu kadhaa vya rangi tofauti vimepangwa pande zote mbili za kompyuta.

Mfumo wa elimu mtandaoni unawakilishwa na kompyuta ya mezani yenye ishara ya kuweka alama sahihi ya kipanya. Inaeleza kwenye faili ya njano ikionyesha mwingilianobwa mtumiaji.

Kuna mkono unafanya ishara ya gumba juu na ncha ya kidole gumba ikiwa inagusa duara wa kidijitali unaong'aa. Ndani ya duara huo kuna ramani ya dunia iliyowakilisha teknolojia ya kimataifa au mtandao.

Mwanamke mchanga mwenye nywele zilizo fungwa juu kwa mtindo zilizo sokotwa ameketi mezani akifanya kazi na kompyuta ndogo. Amevaa shati la manjano lililo funguka juu ya fulana nyeupe akionyesha mtindo wa kisasa na wa kawaida.

Kwenye mchoro, kompyuta mpakato imewekwa wazi kama kitabu kikubwa, kikiwakilisha dhana ya elimu mtandaoni au e learning . Kwenye skrini ya kompyuta kuna taswira ya mazingira ya kujifunzia yenye majengo mbalimbali na vitabu.

Msichana mwenye nywele ndefu za kahawia ameketi mbele ya kompyuta akihudhuria darasa la mtandaoni au mkutano. Mkono wake umelala juu ya daftari lililowazi akiwa ameshika kalamu akionyesha kuwa anachukua dondoo.

Mwanamke na mwanaume wanashirikiana katika kompyuta za mkononi. Wamekaa kwenye dawati wakiwa wametulia na mwanamke anaonekana akimwangalia mwanaume huku akifanya kazi pamoja. Dawati lao lina vifaa vya kompyuta na vipokeasauti.

Mwanafunzi anajifunza kwa bidii katika maktaba akiwa ameketi kwenye dawati. Anatabasamu kidogo huku akiandika kwenye daftari lake akitumia kompyuta mpakato ilio mbele yake. Vitabu kadhaa vimerundikwa kando ya kompyuta.

Mtu anatumia kompyuta ndogo akiwa ameweka mikono yake juu ya kibodi akionyesha shuguli ya kuandika au kufanya kazi. Skrini ya kompyuta inaonyesha picha ya e-learning ikiwa na nembo zinazohusiana na elimu kama vile kofia ya kuhitimu na balbu ya mwanga.

Kijana mmoja ameketi mbele ya kompyuta mpakato akiwa amevaa vipokea sauti vya masikioni vyeupe. Anazungumza huku akitumia mikono yake kueleza jambo akionyesha ana mawasiliano ya mtandaoni.

Huu ni mchoro wa mawasiliano ya kidijitali kupitia simu za video. Kuna skrini tatu tofauti, kompyuta mbili za mezani na kompyuta mpakato moja zote zikionyesha watu tofauti. Skrini ya kushoto ina picha kubwa ya mtu mmoja ikionyesha simu inayoendelea au inayokuja.

Mwanafunzi anashiriki katika darasa la mtandaoni akiangalia komputa mpakato yake. Mwalimu anaonekana kwenye skrini akifundisha mbele ya ubao mweupe na rafu za vitabu. Kuna vitabu vya wazi na kalamu mbele ya mwanafunzi vikionyesha ana chukua dondoo.

Mwanamke mwenye nywele ndefu zilizopinda ameketi kweney meza ya mbao akitabasamu na kupeana mkono kwa hewa. Amevalia shati jeupe lililofunguka juu ya fulana nyeusi na anaonekana akishiriki katika mkutano wa video au simu.

Binti wawili wameketi kwenye dawati darasani. Mmoja ana nywele ndefu nyeusi na mwingine ana nywele ndefu za dhahabu. Wanashirikiana kutumia kompyuta ndogo. Msichana mwenye nywele nyeusi anaelekeza kitu kwenye skrini.

Mwanamke anajifunza mtandaoni kupitia kompyuta yake ndogo. Anatumia vipokeasauti vya maskioni huku akichukua dondoo kwenye daftari lake. Kwneye skrini ya kompyuta yake kuna mkutano wa video na watu wanne watofauti.

Wasichana wawili wanatabasamu wakiwa wamekaa mbele ya komputa mpakato. Wote wana nywele ndefu zilizonyooka na wamevalia mashati ya rangi ya waridi. Mmoja anaonekana akiweka mikono yake juu ya kibodi cha komputa mpakato.

Mtu ameshikilia komputa kibao na kutizama kwa umakini huku skrini ikionyesha programu yenye picha na maandishi. Kwenye skrini kuna vijipicha kadhaa na maandishi yanayo someka Travel risk women security .

Kijana mdogo, labda wa shule ya msingi, anaonekana akishiriki kikamilifu katika kipindi cha mtandaoni, labda masomo au burudani. Amevalia vipokeasauti vyeusi na vyekundu akionyesha anasikiliza sauti fulani.

Kundi la wanafunzi wa maswala ya afya wamevalia makoti meupe na barakoa za bluu. Wamesimama wakiangalia mgonjwa bandia aliyelala juu ya meza. Mwalimu wao anaonekana kuwaelekeza. Wanafanya mazoezi ya vitendo katika mazingira ya kliniki.

Wanafunzi kadhaa wakiwa kwenye mafunzo ya kompyuta wakitumia kompyuta zao ndogo. Wanafunzi wengi wametazama skrini zao wakifanya kazi kwa umakini. Mbali, msichana mmoja anaonekana akiangalia nyuma akifuatilia shughuli zinazoendelea.

Hili ni darasa tupu lenye viti na meza nyingi zilizopangwa vizuri. Viti vyote vina rangi ya kijivu na vimetengenezwa kwa chuma vikionyesha usasa na uimara. Madirisha makubwa yanaruhusu mwanga wa kutosha kuingia ndani, yakifanya chumba kuwa angavu.

Waogeleaji kadhaa wamejipanga kwenye vizuizi vya kuanzia tayari kuruka katika bwawa la kuogelea. Wote wamevaa suti za kuogelea na kofia za buluu na wameinamisha miili yao mbele wakisubiri ishara ya kuanza.

Juu ya meza ndefu ya mbao mwanamume ameketi akisoma. Rasilimali nyingi za vitabu zimejaa kwenye rafu ndefu zinazozunguka chumba. Taa za asili zinapita kupitia madirisha makubwa zikileta mwangaza ndani.

Chumba tupu chenye kuta nyeupe na sakafu ya vigae vieupe kinatolewa. Upande wa kushoto, kuna dirisha kubwa linaloruhusu mwanga kuingia na chini yake kuna kishikio cha dirisha. Katika ukuta wa mbele, kabati kubwa la nguo la mbao lenye milango sita limekaa katikati.

Chumba hiki kidogo kimepangwa vizuri kikiwa na vitanda viwili vya mbao. Mapazia ya kahawia yametundikwa kwenye dirisha yakiruhusu mwanga kidogo kuingia ndani. Kabati za mbao za rangi ya manjano zimefungwa ukutani.

Kimejaa vitanda vya ghorofa vilivyopangwa kwa safu. Kila kitanda kina fremu ya mbao na magodoro ya buluu yaliyopangwa kwa usawa. Ngazi za chuma zimeambatishwa kwenye vitanda zikiruhusu kupanda hadi kitanda cha juu.

Mwanamke amesimama kwenye uwanja wa tenesi wa blue , amevalia nguo za michezo, sketi nyeupe na kofia. Mwanamke mwingine anaonekana mbali upande wa kushoto wa uwanja. Nyuma ya uwanja kuna ukuta wa kijivu.

Chumba cha kulala chenye vitanda viwili vyeupe vyenye mbu. Kitanda kimoja kimefunikwa na chandarua cha bluu huku kingine kikiwa na chandarua cheupe zikionyesha kinga dhidi ya wadudu. Sakafu inaonekana kuwa na vigae vya rangi ya kijivu na kuna zulia ndogo jeupe kati ya vitanda.

Kiti kimoja cha blue kilichoundwa kwa ajili ya kumbi za mihadhara au sinema, kimewekwa wazi. Kina meza ndogo ya kahawia inayoweza kukunjwa iliyowekwa upande wa kulia wa kiti. Kiti hicho kina sehemu za kuwekea mikono zilizotengenezwa kwa mbao ya kahawia na sehemu ya nyuma ya chini nyeusi.

Wachezaji wawili wa mpira wa wavu wanaruka juu karibu na wavu wakijaribu kuudaka mpira wa njano na bluu. Mchezaji mmoja amevaa jezi ya bluu yenye namba kumi na mbili, na mwingine amevaa jezi ya kijani.

Wachezaji wawili wa mpira wa miguu wako katikati ya uwanja wakishindania mpira. Mchezaji mmoja amevalia jezi ya machungwa na kaptula fupi huku mwingine amevalia jezi ya manjano na kaptula ya bluu.

Katika chumba hiki kuna kitanda, kilichofunikwa na shuka ya miraba ya bluu, nyeupe na nyeusi .Godoro linafichwa kwa sehemu ya kitambaa chenye michoro ya maua, na maumbo ya kijometri. Mito miwili mieupe imewekwa vizuri kichwani mwa kitanda.

Watu kadhaa waliovalia makoti meupe wanashiriki katika shughuli za mahabara wamesimama mbele ya meza ndefu zenye vifaa vya kisayansi wakifanya majirimbio au uchunguzi. Mwanga mkali ukitoka taa za dari unaangazia chumba.

Jengo kubwa lenye ghorofa nyingi lililojengwa kwa matofali na mawe linaonyesha muundo wa kisasa wa makazi au majengo ya ofisi. Kila ghorofa lina balconies ndefu zenye vizuizi vya chuma zikitoa nafasi ya nje kwa wakaazi au wafanyikazi.

Nyumba hiki kina vitanda vingi vya ghorofa vilivyopangwa vikionyesha mazingira ya mabweni au kambi. Vitanda vimefunikwa kwa shuka zenye miraba nyekundu na nyeupe na baadhi ya nguo zimeanikwa kwenye vitanda vya juu.

Eneo kubwa na nafasi imejaa mwanga wa asili kutoka dirisha kubwa. Sofa ya rangi ya kahawia imepangwa kwa umbo la L likitoa nafasi kubwa la kukaa. Katikati ya sebule, zulia la rangi ya kahawia limekunjuliwa chini ya meza.

Mwanamke amevaa kinyago cheupe usoni akichaguwa kitabu kutoka kwenye rafu iliyojaa vitabu yuko ndani ya maktaba ambapo rafu nyingi za vitabu zinajaza ukuta nyuma yake. Vitabu vimepagwa vizuri kwenye rafu vingine vikiwa vimesimama na vingine vikiwa vimelala.

Barabara pana yenye kung'aa na taa za mraba juu. Watu kadhaa wanatembea kuelekea katika umbali. Kuta zina rangi mbili .Sehemu ya juu ni nyeupe na sehemu ya chini ni ya kahawia nyepesi.

Chumba kikubwa kina vitanda vingi vilivyopangwa safu vikiashiria kuwa ni wodi ya hospitali au chumba cha kulala pamoja. Juu ya kila kitanda kuna chandarua cha rangi ya kijani kinachoning'inia kutoka kwa dari kikilinda dhidi ya mbu.

Katika maabara safi na iliyopangwa vizuri kuna vifaa vingi vya kisayansi. Rafu zilizojaa chupa za glasi na kemikali mbalimbali ziko kote ukutani. Kuna vikuzaenzi viwili vya rangi ya bluu vilivyowekwa mbele tayari kwa matumizi.

Chumba kidogo cha kulala kikiwa na kitanda kimoja. Kitanda hicho kimetandikwa shuka nyekundu na nyeusi zenye miraba. Mto mmoja umewekwa vizuri kichwani mwa kitanda. Kwenye ukuta wa nyuma, kuna dirisha ndogo lililo na pazia la kahawia.

Ukumbi mkubwa upo tupu ukiwa na viti vingi vilivyopangwa safu kwa ajili ya watazamaji. Viti vimegawanywa katika sehemu mbili na njia kuu katikati na kuna viti vingine pia kwenye balkoni ya juu. Jukwaa linaonekana kwa mbali mwisho wa ukumbi.

Chumba hiki kina vitanda viwili vya ghorofa. Mwanamke mmoja amekaa kitanda cha juu akitumia simu yake, mwanamke mwingine amesimama chini pia akitumia simu yake. Kabati la nguo limefunguliwa.

Madarasa yana viti na meza za mbao zilizopangwa vizuri ,ukuta wa darasa umepakwa rangi ya manjano na buluu na kuna michoro na chati zilizobandikwa ukutani. Madirisha makubwa yanaruhusu mwanga mwingi kuingia ndani ya chumba.

Chumba kimejawa na vitanda viwili vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa mbao nyepesi likiashiria malazi ya pamoja kama hosteli au bweni la shule. Kila kitanda kina godoro lenye rangi ya kahawia na juu ya godoro la ghorofa ya juu kuna mifuko enye vitu vya rangi mbalimbali.

Maktaba yenye rafu nyingi zilizojazwa vitabu huku watu wanne wakiwa ndani. Mwanamke mmoja mwenye nywele ndefu za dhahabu amesimama kwenye ngazi akionekana akichagua kitabu kutoka rafu za juu.

Wanafunzi kadhaa wamejikusanya kwenye meza za mbao ndani ya maktaba wakijishughulisha na masomo yao. Mbele msichana amevaa fulana ya pinki na anajishughulisha na kuandika kwenye daftari lake huku kitabu kikiwa wazi mbele yake.

Mchezaji wa mpira wa kikapu amevaa jezi nyekundu na kaptula nyeupe, akiruka juu kuelekea kikapu. Anaonekana akiwa karibu kufunga, akiwa ameshikilia mpira kwa mikono miwili. Uwanja wa ndani wa mpira wa kikapu una mistari ya kijani na nyeupe.

Mwalimu aliyevaa shati la rangi ya waridi anazungumza na wanafunzi wake darasani. Wanafunzi wakiwa wamevalia sare za shule, wamekaa kwenye madawati ya njano, wakiangalia kwa makini. Madarasa yanaonekana kuwa na mwanga wa kutosha kutoka madirishani.

Jumba hili ni la makaazi ya bweni, labda la shule au hosteli. Ndani yake kuna vitanda vingi vya ghorofa vilivyopangwa kwa safu, vikipendekeza uwezo wa kulaza watu wengi.

Mpira wa vikapu umefurika na wachezaji na watazamaji chini ya jua kali. Mchezaji mmoja amevalia jezi nyekundu ameruka juu akijaribu kufunga mpira kwenye kikapu. Nyuma yake wachezaji wengine wamevalia jezi za buluu na nyeupe wakifuatilia mchezo kwa umakini.

Kikundi cha wanawake watano wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni yenye rangi ya mitindo tofauti. Wamesimama mbele ya bango kubwa. mavazi yao yanaashiria tamaduni mbalimbali za Kenya ikiwemo nguo za kimaasai na kiafrika kwa jumla.

Msichana mdogo mwenye nywele zilizofungwa juu amevaa miwani ya kinga akifanya jaribio la kisayansi. Amevalia fulana nyeupe akionyesha umakini wake kwenye kazi. Mbele yake kuna chupa mbili za maabara zilizojaa vimiminika vyenye rangi tofauti na anahamisisha kimiminika kutoka kwenye silinda ndefu kwenye chupa nyingine.

Mwanamke anatuma kibodi maalum yenye herufi kubwa aifanya kazi kwenye kompyuta mezani. Ana nywele ndefu nyeusi zilizo fumwa na amevaa shati jeupe, uso wake unaonekan wenye mkazo au akijitahidi kusoma kitu.

kadhaa wamekaa kwenye dawati refu wakitumia kompyuta zao. Msichana mmoja ambaye anaonekana kuwa ana mahitaji maalum ana tabasamu mzuri. Amekaa mbele akiangalia moja kwa moja kamera huku akishikilia kipanya.

Mtoto mdogo mwenye nywele za dhahabu anafurahia somo au hadithi. Macho yake yanatazama juu kwa msisimko, mikono yake ikiwa imeunuliwa kama ishara ya furaha. Mtu mzima anaonekana akimshikilia kitabu kikubwa cha manjano labda akimfundisha au kumsomea.

Mtoto mwenye mahitaji maalum anaonyesha mikono yake iliyopakwa rangi mbalimbali. Anatabasamu pana usoni mwake na anaaangalia moja kwa moja kwenye kamera. Vidole vyake vimepakwa rangi nyekundu, buluu kijani na njano na zambarau.

Mwanamke na mtoto wako wanatazamana huku wakitaza wakitabasamu. Mwanamke huyo ana nywele ndefu zilizipinda na amevaa shati la rangi ya kijani kibichi. Anashikilia herifu kubwa S nyeupe na kidole chake kimoja kimeelekezwa kwenye mdomo wake au wa mtoto.

Watoto wadogo kadhaa wamekaa sakafuni darasani wakisikiliza mwalimu wao. Baadhi wa watoto wameinua mikono yao labda kujibu swali au kushiriki katika somo. Mwalimu ameketi mbele yao akielekeza darasa.

Mwanamke na mschana mdogo wanatazama skrini ya kompyuta kwa makini. Mschana amevaa hoodie ya rangi ya waridi na anafungua mdogo wake huku mwanamke akimshika kidevu. Maikrofoni kubwa imeelekezwa kwa mschana ikionyesha kuwa kuna shughuli inayohusisha sauti.

Mwalimu mwenye tabasamu amekaa nyuma ya wanafunzi wawili akiwatazama kwa upendo. Msichana mdogo mwenye nywele nyeusi na shati la pinki ameshika penseli akitabasamu kwa mvulana aliye mbele yake.

Watoto wawili wanacheza muziki ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha kutoka dirishani. Kijana mmoja aliye upande wa kushoto anashika gita na anaonekana akitabasamu kwa mwenzake. Kijana wa pili ameketi kwenye kiti cha magurudumu anacheza na ala ya muziki.

Msichana mdogo mwenye miwani na anatabasamu pana, ameketi mezani. Anaonekana msichana mwenye mahitaji maalum, huku akiwa ameshikilia penseli ya rangi mkononi mwake, akijiandaa kuchora. Kwenye meza yake kuna vifaa vya sanaa vilivyo pangwa vizuri.

Kijana mdogo ameketi chumbani akitumia komputa mpakato. Amevaa fulana ya manjano na anashikilia kitu mkononi akionyesha anaendelea na shughuli zake. Nyuma yake ngazi za mbao zinaonekana.

Katika maktaba au ofisi yenye vitabu vingi. Mwanamke na mwanaume wamekaa wakizungumza. Mwanamke amevalia miwani na anatabasamu huku akimwangalia mwanaume aliyeketi kando yake. Mwanaume naye amevalia miwani ya jua na shati la mikono mirefu.

Kundi kubwa la watoto wenye furaha wamevaa sare za bluu wamesimama pamoja. Wengi wao wanatoa ishara ya mikono wakionyesha bashasha. Kuna wasichana na wavulana wote wakiwa na tabasamu pana usoni mwao.

Mwanamme ameketi kwenye benchi la mbao akitazama huku akiongea na simu yake ya mkononi kupitia vipokea sauti. Amevalia miwani ya jua, fulana nyeupe na koti la kijivu lisilo na mikono Akionyesha mtindo wa kisasa.

Mwanamke na msichana mdogo wamekaa sakafuni. Mwanamke amevaa shati la rangi ya waridi na suruali ya rangi nyeusi. Akimwelekeza msichana katika kitabu. Msichana mdogo amevaa nguo ya njano na anaonekana akizingatia sana kitabu.

Mwanaume na msichana mdogo ambaye ana mahitaji maalum wanatabasamu kwa furaha wanapocheza mchezo wa fumbo mezani. Mwanaume uyo mwenye ndevu na amevaa shati la kijani anamwangalia msichana kwa upendo akionyesha mwingiliano mzuri.

Wanawake wawili wanachunguza kitu kwenye kitabu kikubwa cha thamani. Mmoja wao amevaa kofia ya manyoya na miwani, akionyesha umri wa hekima. Mwengine amevaa shati jeusi na tai nyeupe.

Msichana mwenye nywele zilizosukwa mikia miwili ameketi kwenye kiti cha magurudumu akichagua kitabu kutoka kwa rafu ya maktaba. Tabasamu pana limepamba uso wake akionyesha furaha. Nyuma yake kuna rafu zilizojaa vitabu vya rangi mbalimbali vikionyesha mkusanyiko mkubwa wa masomo.

Watu wawili wanatabasamu na kucheka wakionyesha furaha. Mtu mmoja ambaye anaonekana kuwa na mahitaji maalum. Amevaa shati la kijevo na yule mwingine amevaa tishati nyaupe na miwani. Wameshikana mkono juu ya meza.

Mvulana mlemavu ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Anatabasamu kwa furaha huku akicheza na mchezo wa shanga zenye rangi nyingi. Mchezo huu una waya zilizopinda na shanga za rangi tofauti, ambazo anaweza kuzisongeza.

Kuna binti mwenye mahitaji maalum. Wanafurahia muda wao pamoja, wakitumia kompyuta kibao. Msichana mdogo ameketi karibu na baba yake akigusa skrini ya kompyuta kibao huku akionyesha tabasamu la furaha. Baba yake naye anamtazama kwa upendo na tabasamu, akimsaidia au kumfundisha jambo fulani kwenye kifaa hicho.

wasichana wawili wanacheza kwa furaha ndani ya bawa la kuogelea msichana mdogo amebebwa na mkubwa wake mgongoni wote wakitabasamu wotw wawili wamevalia kofia za kuogelea mmoja ana kofia ya samawati na mwengine nyeupe

Mwanamke na msichana mwenye mahitaji maalum wanatabasamu wakitazama kamera wakiwa kwenye meza yenye vifaa vya kuchora. Mwanamke huyo ana nywele ndefu nyeusi na amevaa shati jeupe huku akiegemea kuelekea msichana.

Kijana mdogo mwenye mahitaji maalum ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Anatabasamu kwa furaha. Amevalia shati la mistari na kamba za kiti chekundu zinamlinda. Anaonekana akicheza na mchezo wa mbao uliowekwa mbele yake kwenye meza ndogo.